Duka la nguo liliojaa bidhaa limetandazwa kwa rafu na wima zilizojaa mashati, suruali na blausi za rangi mbalimbali. Nguo zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vibano na meza. Maeneo yameangaziwa vizuri na taa za dari na bei zimewekwa wazi kwenye mabango ya buluu. Mandhari ni safi na yenye mwonekano wa kisasa.

Watu wengine wamejazana ndani ya duka la nguo wakiendelea kuchagua mavazi kutoka kwa rafu na mikokoteni. Mwanamke mmoja anainama akiangalia nguo ndani ya troli huku wengine wakisubiri kwenye kaunta ya malipo. Mandhari inaonyesha harakati nyingi huenda ni kipindi cha mauzo ya bei nafuu au msimu wa ofa.

Nguo nyingi za mitindo tofauti zimetundikwa kwa wingi kwenye wima za plastiki nyeusi ndani ya duka. Kila nguo ina rangi na michoro tofauti kama mistari, maua, vichaka na prints za wanyama. Sakafu ni safi ya vigae vya kijivu na nguzo za mbao zinaunga rack . Mazingira yanaonyesha sehemu ya kuuza nguo zilizopangwa kwa urahisi wa kuchagua.

Nguo za mitumba zimepangwa kwenye rima za plastiki na chuma katika duka la nguo .Kuna nguo za aina mbali mbal; sketi, suruali fupi, mashati na blausi zikiwa na rangi tofauti tofauti. Juu ya wima kuna pochi za mikononi.

Hii ni duka la nguo la Woolworths lililo ndani ya jengo la kisasa la kibiashara. Mlango uko wazi ukiwaalika wateja kuingia. Ndani kuna taa nyingi zenye mwangaza. Nguo zimetundikwa kwa mpangilio mzuri na kuna mabango ya matangazo. Mazingira yanaonekana kuwa safi na ya kuvutia.

Mfumo wa kuninginiza bidhaa unaonyesha mkusanyiko wa mabegi ya rangi tofauti kama nyeusi, cream , zambarau, na beige . Mabegi hayo yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye wima na sehemu ya chini. Kulia kuna koti la kulia lililoninginizwa. Mazingira yanaonekana kuwa dani ya duka la kisasa.

Duka la kisasa la Woolworths imefunguliwa ndani ya jengo la biashara likiwa na taa angavu na mpangilio safi wa bidhaa. Ndani kuna nguo zilizopangwa kwa mpangilio mzuri na wateja wachache wanaonekana wakichangua bidhaa. Mlango wa kioo unaonyesha alama za huduma salama na ufumbuzi wa kirafiki kwa wateja.

Duka la nguo la ndani linaonekana likiwa na nguo nyingi zilizopangwa kwenye vigingi . Mbele kuna sanamu ya mtoto amevaa koti la waridi na nguo nyeusi akiwa amesimama karibu na rafu zilizojaa nguo za watoto, na nguo zaidi zimening'inizwa kwenye rafu.

Kuna rafu nyingi za chuma zilizojaa nguo za aina mbalimbali. Zikiwemo masharti, fulani, jaketi na suruali zilizopangwa kwa rangi na mtindo. juu ya rafu zingine kuna mifuko ya mikono na nguo zingine zilizokujwa. Ukuta wa nyuma una rangi za njano na zambarau na unaonekana kuwa na mpango au ishara.

Duka la nguo limepambwa kwa rafu nadhifu zenye mavazi ya mitindo mbalimbali ya wanawake. Ndani kuna maniqueens zilizovaa mavazi ya kuvutia. Taa za dari zinazotoa mwangaza safi na skrini zinazoonyesha picha za mavazi. Duka lina mwonekano wa kisasa na maridadi.

Duka la mavazi ya wanaume limepambwa kwa mtindo wa kisasa likiwa na taa ya kifahari ya dari, skafu ya mbao na muundo wa duara wenye mapambo ya kipekee ardhini. mavazi yamepangwa vizuri kwenye rafu wima na meza za kati.

Duka la nguo limejaa mavazi yaliyopangwa kwenye wima za chuma na mbao. Kuna mashati, suruali na blausi zilizopangwa kwa utaratibu mzuri zikirahisisha wateja kuchagua. Sakafu ni safi na dari limejaa taa angavu zinazolipa duka mwonekano wa kuvutia.

Fulana za rangi tofauti zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ya duka. Kuna fulana za njano, nyeupe, buluu, kijani, nyekundu na zinginezo. Bango linaonyesha kuwa bei zinaanzia mia nane likiwavutia wateja kununua. Mazingira ya duka ni safi na yalliyo na mwangaza.

Mavazi mbalimbali yamepangwa kwenye stendi ya mtaa kwa ajili ya kuuzwa. Mashati, hudi na majaketi za rangi tofauti zimetundiwa ukutani au kwenye nguo nyingine ,huku nguo nyingine zikiwa zimetandazwa chini. Mandhari yanaonyesha soko la mitumba likiwa limejaa rangi na chaguo mbalimbali kwa wanunuzi.

Mavazi ya mitindo mbalimbali yamepangwa kwenye wima wa chuma ndani ya duka la nguo. Kuna mashati ya rangi tofauti, mengine ya mistari na mengine ya kijeshi. Yote yakiwa yamehifadhiwa vizuri kwenye vibatiko vya plastiki. Mazingira ni safi na taa zinamulika vizuri dari.

Duka la nguo linaonekana likiwa na rafu na vikingi vilivyojaa mashati na viatu. Mashati ya wanaume yamening'izwa kwenye vikingi yakionyesha rangi na mitindo mbalimbali. Juu ya rafu ya kioo, viatu vimepangwa kwa utaratibu ikionyesha uchaguzi kadhaa. Bei ya mashati imeandikwa kwenye kibao cheupe ikionyesha ni shilingi mia moja sitini. Nguo zingine zinaonekana kwa mbali.

Inaonyesha ndani ya duka la kisasa labda duka ya vifaa vya urembo lenye rafu nyeupe zilizopangiliwa vizuri. Kwenye rafu hizi, kuna mifuko ya mikono ya wanawake, vitu vya dhahabu; mikufu, hereni na bangili, vyote vikiwa vimepangwa kwa kuvutia. Pia kuna viatu vya wanawake vilivyo na visigino virefu vinavyoonekana juu ya rafu. Nyuma, kuna mkusanyiko wa vitu vingine na nguo ndogo.

Toli imevalishwa mavasi ya rangi ya majungwa na nyekundu pamoja na kofia kubwa. Meza ya mviringo mbele yake imepambwa kwa mikoba mindogo mikufu hereni na skafu ya rangi ya jungwa. Bidhaa zimepangwa kwa kuvutia katika duka la mitindo ya wanawake.

Ukuta wa miamba wa rangi ya kahawia umefunikwa na kichaka na miti midogo juu yake. Maumbo ya miamba yanaonyesha momonyoko wa muda mrefu. Anga ni safi yenye rangi ya buluu ikiashiria hali ya hewa nzuri na mazingira ya asili yenye utulivu.

Tunaona mwanamume mmoja mweusi akionyesha kitu kwa mkono wake wa kulia kuelekea nje ya fremu, amesimama karibu na mwanamke ambaye pia anatabasamu, wote wakiwa ndani ya chumba cha magari kinachoonekana kuwa cha kisasa. Mwanamke amevaa sweta ya kijivu na nyeupe, huku mwanamume amevaa koti la rangi nyepesi. Magari mengine yaonekana yakififia nyuma ikionyesha mazingira ya shoromi ya magari.

Malori maalum ya kubeba magari yamebeba magari aina tofauti, yakiwa yamepangwa kwa safu mbili juu ya trela ya rangi ya manjano. Magari yanajumuisha vani nyeupe, magari madogo ya kijani na kijivu. Mazingira ni ya barabarani, chini ya anga ya bluu yenye mawingu meupe yaliyotawanyika. Hali inaonyesha usafirishaji wa magari kwa umbali mrefu.

Gari jeupe limeegeshwa kwenye uwanja wa maegesho wa vumbi likiwa na rangi nzuri ya kung'aa na madirisha meusi. Gari hilo lina magurudumu ya aloi na namba ya usajili. Pembeni kuna magari mengine yaliyopaki na majengo ya mtaa wa biashara au makazi yanaonekana nyuma. Mazingira yanaonyesha ni eneo la jiji au mtaa wenye shughuli.

Watu watatu wamesimama karibu na magari ndani ya jengo lenye mwangaza wa kutosha. Mmoja wao anaonekana kuwa muuzaji akiwa na sare rasmi na kibao mkononi akizungumza na wanandoa waliotabasamu wakionyesha kuridhishwa na mazungumzo yao kuhusu ununuzi wa gari.

Huu ni mwonekano wa ndani wa gari kubwa uliopigwa kutoka sehemu ya nyuma kabisa. Safu mbili za viti zinaonekana wazi zikiwa zimekunjwa au kuwekwa tayari kutoa nafasi ya kubebea mizigo. Kioo cha mbele kinaonyesha mandhari ya nje yenye miti ikionyesha gari liko maeneo ya asili.

Usukani mkubwa wa duara unaonekana katikati ukizungukwa na dashbodi yenye viashiria vya kasi, mafuta, na joto. Miguu ya madereva ipo karibu na fedha za breki na gesi. Mchoro na vifaa vya ndani vinaonyesha muundo wa zamani uliojaa vipengele vya analojia.

Gari la rangi ya njano lililoegeshwa kwenye nyasi linaonekana kuwa la zamani na lina muundo wa kipekee wa kizamani. Mistari meusi ya mapambo pembeni huongeza mvuto wa muonekano wake. Gari hili linaweza kuwa kivutio kwa wapenda magari ya kale.

Magari ya kifahari ya rangi tafauti yamepangwa kwenye eneo la maegesho lenye kifuli cha durubia, mustaki ya bluu na gari chingine jekundu yanaonekana yakiwa na karatasi kwenye vioo yakionyesha kuwa uenda yanauzwa. Maandari ni ya jua kali na miti ya taa inaonekana nyuma.

Ndani ya gari pana limeonekana likiwa na viti vya ngozi vya rangi ya kahawia na dashibodi nyeusi. Gurudumu la uendeshaji lina nembo katikati na speedometer inang'aa kwa rangi ya kijani. Mfumo wa sauti na skrini ya kugusa umewekwa katikati ya dashibodi, huku gia za automatic zikionenaka chini. Mikeka ya plastiki ya bluu, imewekwa kwenye sakafu ikionyesha usafi.

Gari hili la rangi ya bluu na kijivu limeegeshwa pembeni mwa barabara ya lami likiwa tairi ya akiba nyuma na ngazi ya kupandia juu. Limeonekana kuwa la safari ndefu likiwa na paa la kubebea mizigo na vioo vya giza. Miti mirefu ipo upande wa kulia wa gari.

Gari jeupe la kifahari limeegeshwa ndani ya jumba la maonyesho ya magari. Gari lina mwonekano wa kuvutia lenye madirisha meupe yaliyotii giza na magurudumu makubwa ya aloi. Sakafu ni safi na mazingira yanang'aa kwa taa za dari yakionyesha kuwa hili ni eneo rasmi la uuzaji wa magari.

Watu watatu wamesimama ndani ya jumba la magari. Mwanaume mzee mwenye nywele nyeupe anawaelekeza wawili waliovaa mavazi ya kawaida kuhusu gari jeupe lenye kofia iliyo wazi. Wote wanaonekana kuwa makini na wenye hamasa. Mwangaza wa ndani ni wa kutosha na magari mengine yako nyuma yao yakiwa yamepangwa kwa safu.

Nyuma yao kwenye ukuta wa buluu kuna nembo ya nissan . Upande wa kulia wa kaunta kuna gari jeupe likiwa limewekwa kwenye chumba cha maonyesho. Sakafu ni nyeupe na safi na kuna picha za magari zimebandikwa ukutani nyuma ya gari. Mazingira yanaonekana kuwa ya kisasa na ya kitaalamu.

Gari jeupe limesimama pembeni ya barabara ya zege likiwa na magurudumu meusi yenye mapambo meupe. Kuna uzio wa chuma na nyaya za usalama nyuma ya gari zikionyesha eneo lenye ulinzi. Miale ya jua inaangaza gari ikibainisha hali ya anga lenye jua.

Gari nyekundu limeegeshwa kwenye uwanja wa maegesho karibu na majengo. Mlango wa mbele umefunguliwa na ndani kuna viti vya nguo vyeusi vilivyo safi. Usukani uko upande wa kulia, ishara ya mfumo wa kuendesha kwa nchi kama Kenya. Dashboard ina muundo wa kisasa na nafasi kubwa ya kuhifadhi. Sakafu ina mikeka ya plastiki ya madoa meusi.

Viti vya gari vimepangwa mstari wa pili vikiwa na nafasi za kutosha na vimefunikwa kwa kitambaa cha kijivu chenye upindo mweusi. Viti vina viti vya mikono vinavyo weza kukunjwa na mikanda ya usalama. Dirisha kubwa linaonyesha mandhari ya mashambani nje likionyesha kuwa gari liko eneo la wazi au la safari.

Gari aina ya Toyota Prado yenyerangi ya kijivu meusi limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi na changarawe. Gari linaonekana liko katika hali nzuri. Dirisha za gari zimepakwa giza kidogo zikitoa faragha ndani. Nyuma ya gari kuna ukuta na baadhi ya majengo yanaonekana mbali yakionyesha kuwa gari linaegeshwa karibu na makaazi au eneo la biashara.

Gari nyingi zimeegeshwa kwenye uwanja wa nyasi ulio wazi unaozungukwa na miti mirefu na ya kijani. Watu wachache wameonekana wakitembea au kusimama karibu na magari. Mbali kidogo kuna mahema meupe yanayoashiria kuwa kuna tukio au hafla inayoendelea. Mazingira ni ya kijijini, tulivu na yenye anga safi ya jua.

Mwanaume na mwanamke wamesimama kando ya gari kwenye chumba la kuuza magari. Mwanamke amevaa suti ya kijivu na anashika kibao cha kielektroniki huku mwanamume akionyesha kuelekea ndani ya gari lililofunguliwa mlango. Mandhari ni yenye mwangaza mwingine na ya kisasa. Ikidokeza mazungumzo ya biashara au ukaguzi wa gari kabla ya kununua.

Watu kadhaa wamekusanyika kwenye eneo la wazi lenye nyasi na miti ya kijani. Baadhi yao wamesimama karibu na magari ya rangi tofauti. Wengine wameketi chini wakizungumza huku mmoja amevaa fulana ya usalama. Nyuma yao, kuna nyumba ya mbao na miti mirefu ya kijani inayopendezesha manthari. Hali ya anga ni safi na yenye mwanga wa jua.

Gari la rangi ya kijivu linateremka kwenye barabara ya vumbi chini ya jua kali. Namba zake za mbele zinang'aa. Nyuma ya gari kuna ukuta wenye uzio wa chuma na miti inaonekana kidogo kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa wazi na anga haina mawingu.

Picha inaonyesha gari ikiwa imepaki mahali penye magari mengine mengi. Inapaa la fedha na magurudumu yenye rangi ya shaba. Nyuma ya gari kuna majengo na miti. Chini kabisa ya picha kuna maandishi. Juu ya picha kuna maandishi makubwa meupe.

Viit vya gari vyeusi vimefunikwa kwa kitamba na dashbodi ina ubao wa mbao wa rangi ya kahawia unaong'aa ukiongeza uzuri. Gurudumu la uendeshaji linaonekana upande wa kulia likiwa na vifaa vingi vya kudhibiti. Mlango wa gari umefunguliwa ukiwa na sehemu za ndani pia za mbao zinazofanana na dashibodi. Gari linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri likitoa hisia ya faraja na ulinzi.

Magari mengi yamepangwa kwa mstari katika uwanja mkubwa wa maegesho. Rangi mbalimbali za magari zinaonekana yakiwemo meusi, meupe na ya kahawia. Mandhari hii inaashiria gala au eneo la uagizaji magari kabla ya kusambazwa kwa wateja.

Soko la wazi limejaa bidhaa za kienyeji kama ngoma ndogo, sanamu za mbao, mapambo ya shanga, na vibao vilivyoandikwa maneno ya kiswahili kama karibu na asante. Bidhaa zimepangwa juu ya vitambaa vya rangi ya machungwa chini ya mwavuli mwekundu. Nguo za kitamaduni zimeshikwa kwenye vibanda vya pembeni huku watu wakichagua bidhaa kwa makini.

Soko la wazi limejaa kazi za sanaa zenye rangi angavu kama vile uchoraji wa wanyama, mandhari ya Afrika, na sura za watu, nguo, mikeka, vinyago na mapambo mengine ya kitamaduni vimepangwa kwa utaratibu. Wachuuzi wamekaa chini ya vivuli vya miti wakiwa tayari kuhudumia wateja. Mazingira yanaonyesha utajiri wa utamaduni wa kiafrika na ubunifu wa mikono.

Ukuta umejaa vinyago vya kale vya kiafrika vilivyotengenezwa kwa mbao pamoja na sanamu, picha za kuchora na vifaa vya jadi vya urembo. Vitu hivi vinaonyesha utamaduni wa jamii mbalimbali vikionyesha sura, mitindo ya nywele, na mavazi wa kitamaduni kwa ustadi mkubwa wa mikono.

Kuna rafu iliyojaa miwani ya jua ya rangi mbalimbali upande wa kushoto. Mbele na katikati kuna rundo kubwa la viatu zilizopangwa kwenye meza iliyofunikwa nguo nyeusi. Juu ya meza hiyo nyuma kuna viatu vingine vikiwa vimetundikwa kwenye rafu ikiwemo viatu vya wanawake vya aina mbalimbali.

Rundo kubwa la matikiti maji yaliyorundikana sokoni mengi yakiwa yamewekwa juu ya lori. Matikiti mengine yamekatwa yakionyesha ndani nyekundu na tamu. Watu wanaonekana karibu na rundo hilo baadhi yao wakiwa wamesimama karibu na lori. Pia kuna myavuli mikubwa inayotoa kivuli. Eneo linaonekana kuwa soko la wazi lenye shughuli nyingi.

Soko la ndani lenye paa la bati linaonyesha meza zilizojaa matunda na mboga kama ndizi, nyanya, pilipili na matunda mengine. Njia ya kati ni nyembamba na ina unyevunyevu ardhini. Mavazi yamening'inizwa juu ya baadhi ya vibanda. Mazingira yana mwangaza hafifu yakionyesha soko la kienyeji lenye shughuli nyingi za biashara ya chakula.

Soko la ndani ambapo wafanya biashara wamepanga meza zao zikiwa zimejaa matunda na mboga mbalimbali kama vile nyanya, vitunguu, viazi, karoti na pilipili. Watu wanaonekana wakihudumu kwa wateja na baadhi yao wamevaa barakoa. Mazingira ni yenye shughuli nyingi na rangi za mboga zinaleta mwonekano kuvutia.

Watu wako sokoni wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali. Kuna meza zenye matunda na mboga safi upande wa kushoto huku nguo zikiuzwa upande wa kulia. Mbele kuna mkokoteni uliopakiwa unaoonyesha shughuli za usafirishaji wa bidhaa.

Nguo za vitambaa vya rangi na michoro mbalimbali zimepangwa kwa ustadi kwenye rafu ya mbao. Kila kipande kina rangi angavu kama vile nyekundu bluu na njano na kuna chuma cha pasi kilicho wekwa juu ya rafu kwa matumizi ya dukani. Mazingira ni ya kupendeza na ya kuvutia.

Barabarani kuna magari mbalimbali kama vile matatu, magari ya kibinafsi na bodaboda. Juu ya soko kuna mabango makubwa ya matangazo, mojawapo likiwa na rangi la kijani na manjano. Anga linaonekana kua na mawingu. Mandhari inaashiria eneo la biashara yenye mashughuli nyingi jijini au mji mkubwa.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonekana ikiwa na magari, pikipiki na mabasi ya kijani yenye maandishi ya njano. Pembeni, kuna daraja la waenda kwa miguu linalovuka barabara na chini yake kuna soko lenye vibanda vingi. Bango kubwa la matangazo limeinuliwa juu huku anga ikiwa na mawingu meupe yaliyotapakaa.

Mazingira ya soko hayaonekani kuwa safi. Kuna taka na majani yaliyooza yakitapakaa barabani. Vibanda vya wauzaji vimefunikwa kwa plastiki na vitambaa. Shughuli za biashara zinaendelea licha ya hali ya usafi kuwa duni.

Hii ni sehemu ya kuuza nyama iliyojaa vipande mbalimbali vya nyama safi. Vipande vya minguu na sehemu nyingine za mnyama vimewekwa ndani ya friji la kuonyesha. Huku zingine zikining'inizwa juu. Mazingira ni safi na yanaonyesha shughuli ya upishi au biashara ya nyama.

Soko la wazi liko kati ya majengo marefu na limepangwa kwa safu mbili za vibanda za uuzaji wa matunda na mboga. Watu wanatembea katikati wakinunua bidhaa huku wachuuzi wakiwa wamevaa mavazi ya kawaida. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za asubuhi katika eneo la mijini lenye biashara hai.

Wauzaji wengi wameketi chini ya paa za soko wakiuza bonga mbichi kama sukuma wiki, mchicha, nyanya na matunda mbali mbali. Mazigira ni yenye shughuli nyingi watu wakiwa kwenye biashara baadhi wakihudumia wateja huku wengine wakiwa wameketi wakisubiri wanunuzi mwanga wa jua unaagaza upande mmoja wa soko likionyesha kuwa ni asubuhi au jioni.

Tunaona ndani ya soko kubwa lenye shughuli nyingi lililojaa wafanyabiashara na wateja. Bidhaa mbalimbali ikiwemo nyanya nyekundu zilizorundikana, viazi vitamu, vitunguu, na mboga nyingine zimepangwa kwenye meza na vibanda. Watu wanasimama na kuzungumza, baadhi yao wakiwa wamebeba mikoba. Paa la soko linaonekana kuwa la bati likiungwa mkono na nguzo za chuma.

Soko la kienyeji liloko ndani ya jengo linaonyesha watu wengi wakiuza na kununua bidhaa za mikono kama vile mapambo, mikufu, vikapu, vinyago na mikoba ya kitamaduni. Wauzaji wamekaa sakafuni wakiwa wamepanga bidhaa zao vizuri, huku wateja wakichagua na kujadiliana bei.

Mazao mbalimbali ya mboga yamepangwa kwenye meza ya mbao sokoni. Kuna vitunguu mwekundu katikati, viazi upande wa kushoto na nyanya za aina tofauti upande wa kulia. Rangi za mazao hayo zinavutia na kuonyesha usafi na ubichi wa bidhaa. Mwanga wa asili unaingia kutoka juu ukiongeza mvuto wa mandhari.

Chini kuna makundi mengi ya nyanya nyekundu zilizopangwa kwenye masnaduku na vikapu. Pia kuna karoti nyingi zilizopakiwa kwenye gunia jeupe na vikapu vingine vyenye bidhaa mbalimbali kama vile viazi vikuu au tangawizi na labda matunda mengine. Rangi za bidhaa hizi zilizopangwa vizuri linafanya eneo hili livutie na kuonyesha utajiri wa mazao.

Jengo la ghorofa tatu linaloitwa Regina Plaza linasimama nyuma ya uzio wa mabati yaliyochakaa. Ukuta wake umetengenezwa kwa mawe ya rangi ya kijivu na kupambwa kwa mistari nyekundu na bluu. Kwenye nguzo ya mbao iliyo mbele kuna tangazo la huduma za intaneti. Jua linamulika upande wa kushoto likitoa mwangaza wa asubuhi au jioni.

Nyumba ya kifahari yenye kuta za matofali ya rangi ya udongo na paa jekundu imezungukwa na ua wa kijani kibichi. Dirisha kubwa lenye mapazia meupe linaonyesha mwangaza mwingi wa asili. Njia ya matofali nyekundu inapinda kuelekea mlango wa nyuma. Angaa ni safi na la buluu likiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika. Mazingira ni ya utulivu na mandhari ya kupendeza.

Nyumba za rangi ya kahawia zilizopangwa vizuri ziko nyuma ya ukuta wa mawe. Miti ya kijani kibichi imepandwa karibu na nyumba. Kwenye upande wa kulia, jengo kubwa linaonekana likijengwa, limefunikwa na wavu wa kijani. Barabara iliyo mbele inaonekana kuwa na lami na safi huku anga la bluu likitanda juu.

Mandhari ya jiji linaonyesha majengo mengi ya ghorofa tofauti tofauti kutoka kwa ya kisasa hadi ya zamani. Angani kuna mawingu mengi meupe yaliyotanda yakitoa mwangaza hafifu. Katika ya mji wa juu na wa chini, kuna ukuta wa mpaka na njia barabara majengo ya chini mbele yananonekana kuwa ya makazi mengine yakiwa hayajakamilika.

Sehemu ya juu ina rangi ya manjano na mifumo ya rangi nyekundu na madirisha mengi yaliyopangiliwa vizuri. Sehemu ya chini ina rangi ya buluu na kijivu. Angaa la buluu lenye mawingu meupe linaonekana juu likiunda tofauti nzuri na jengo hilo.

Bango limebandikwa kwenye ua wa mawe karibu na lango la kuingilia likiwa na maelezo ya usimamizi wa jengo, mali na nambari za mawasiliano. Mtaa unaonekana kuwa wa mijini wenye miti, nyaya za umeme, magari na watu wakipita. Hali ya anga ni ya jua na anga ni safi.

Jengo la ghorofa nyingi lina mandhari ya kisasa. Rangi ya nyeupe na manjano ikitawala kwenye varanda. Mbele ya jengo kuna bwawa la kuogelea lenye maji masafi lililozungukwa na sakafu ya mbao na ua wa kijani pembeni. Mazingira ni tulivu na yaliyopangiliwa vizuri.

Majengo ya ghorofa yamejengwa karibu na soko la vibanda vya mabati. Jengo la kushoto limepakwa rangi ya kijani kibichi huku la kulia likiwa na maandishi ya North Crest View . Anga ni safi na miti michache inaonekana nyuma ya majengo hayo.

Majengo marefu yenye rangi tofauti yanatanda juu ya jengo ndogo lenye paa la bati. Kuna madirisha mengi baadhi yakiwa yamefungwa na mengine wazi. Nyumba zina mabanda ya balkoni yenye nguzo za chuma. Miale ya taa ndogo zimetundikwa kutoka upande mmoja hadi mwingine zikiashiria uwepo wa mandhari ya kijamii au ya usiku. Anga ni ya bluu safi ikionyesha hali nzuri ya hewa.

Jengo kubwa la ghorofa liko katika hatua ya ujenzi, likiwa halijakamilika na linaonyesha mifumo ya zege na nguzo wazi. Kuna ngazi na mbao za ujenzi zinazoonyesha shughuli zinaendelea, chini ya anga la bluu lenye mawingu mepesi.

Bango hili limewekwa karibu na barabara na linaonyesha kua kuna nyumba la vyumba viwili vinavyopatikana kwa upangishaji. Lipo mbele ya biashara au makaazi na linaonekana kua sehemu lenye shughuli. Njia ni kavu na majani ya nyasi yanazunguka sehemu ya chini yakionyesha mazingira ya kawaida ya mtaa.

Jengo refu lenye madirisha mengi ya vioo, limesimama wima chini ya anga safi yenya mawingu meupe yaliyotawanyika. Kando kuna sahani ya satalaiti ya buluu, dirisha kila ghorofa lina uzio wa chuma na varanda fupi. Jua linaangaza upande wa kushoto juu likiongeza mwanga wa asili kwenye muundo wa jengo. Mwonekano ni wa kisasa na safi.

Eneo lakifahari linaonyesha bwawa la kuogelea linalozungukwa na paa la kivuli na viti vya kupumzikia upande mmoja. Nyuma kuna jumba la kifahari lenye paa la muinuko uliopambwa vizuri. Mandhari ina anga safi ya buluu na mwangaza wa jua likionyesha mazingira tulivu ya kupumzikia au mapumziko ya kifamilia.

Ubao huu wa matangazo unaonyesha kuwa Uliga Maal mpya unajengwa katika barabara ya ArquinsKotec. Unatangaza kuwa kutakua na duka ya jumla, maduka ya rejareja, kituo cha afya na maduka ya hazina na burudani.

Dirisha zake ni kubwa na nyeusi zikionyesha muundo wa kisasa. Kuna alama ya kikombe cha kahawa au chai iliyochorwa kwenye ukuta wa mbele wa nyumba. Mbele ya nyumba kuna eneo kubwa la changarawe likiashira nafasi ya maegesho au uwanja. Nyumba zingine zinazofanana zinaonekana pembeni zikionyesha maendeleo ya makaazi.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa moja inaonyesha usanifu wa kuvutia na dirisha kubwa la kioo katikati. Kuta zimepakwa rangi ya kijivu na nyeupe zikiwa na mapambo ya mawe sehemu ya mbele. Kuna varanda ya juu iliyo na uzio wa vioo. Nje kuna barabara ya lami yenye vigae vya mpangilio wa mustatiri na mazingira yamezungukwa na ua uliopandwa vizuri. Nyumba hii inaonekana kuwa ya kifahari na ya kisasa.

Eneo hili linaonyesha jengo refu la ghorofa likiwa na rangi ya kijani kibichi na beige chini ya anga ya buluu iliyo na mawingu machache. Juu ya jengo kuna antena za mawasiliano zikionyesha kuwa ni eneo lenye shuguli.

Jengo hili la ghorofa linaonekana kuwa la makazi na biashara. Limejengwa kwa usasa na lina madirisha mengi yenye vioo vya kisasa. Sakafu za juu zina mabalkoni , na sehemu ya chini kuna vibao vya matangazo ya maduka mbalimbali kama vile hospitali, maduka ya vifaa vya ujenzi, na huduma nyingine.

Bango la biashara limening'inizwa kwenye mlingoti wa taa za barabarani likiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa wima. Bango lina mwangaza wa taa pande zote mbili na nyuma yake kuna jengo la kisasa lenye vioo vingi. Mazingira yanaonyesha eneo la mijini wakati wa jioni au alfajiri.

Sehemu ya duka kubwa imepambwa kwa mabango ya kijani yenye maandishi ya organic yakionyesha eneo la mauzo ya bidhaa za kilimo hai. Meza zimejaa matunda na mboga safi kama tikitimaji, kabichi, pilipili hoho na viazi. Mazingira ni safi yenye mwangaza mzuri yakihamasisha ununuzi wa vyakula vyenye afya.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ambapo vinywaji vya kuongeza nguvu vimepangwa kwa safu nadhifu kwenye rafu na jokofu la pembeni. Bidhaa mbalimbali zimeangaziwa kwa mwanga wa samawati unaovutia macho. Mazingira haya yanawalenga wateja wanaotafuta vinywaji vya kuongeza nguvu kwa ajili ya mazoezi au shughuli za kila siku.

Kikapu cha manunuzi kiko mbele kikusukumwa ndani ya duka kubwa la rejareja. Ndani ya kikapu kuna bidhaa kama mashine ya kukaanga, sabuni ya unga ya gental na kifurushi kingine. Pembeni kuna safu ya matunda hasa tufaa za kijani na nyekundu zilizopangwa kwa mpangilio. Wateja wengine wakiendelea na ununuzi. Mazingira ni safi na yenye mwangaza.

Ndani ya duka kubwa la rejareja, rafu zimejaa vitafunwa vya aina mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Wateja wachache wanaonekana wakibeba vikapu na kuchagua bidhaa. Sakafu ni safi na dari limeinuka juu na taa angavu zinamulika vizuri.

Kwenye upande wa kushoto, rafu zimejaa pakiti za kutafuniwa na bidhaa zingine za chakula. Sakafu ni ya vigae vya rangi ya kijivu na katikati yake kuna katoni iliyo wazi ikiashiria kuwa bidhaa zimetolewa ndani yake. Kwenye upande wa kulia, rafu zingine zimejaza vinywaji katika chupa zikionyesha aina nyingi za bidhaa zinazopatikana dukani.

Duka kubwa la Carrefour lina mwangaza mkali na mpangilio wa kuvutia. Ndani yake kuna rafu zenye bidhaa mbalimbali na kaunta ya huduma ya haraka iliyoandikwa express counter . Mandhari ni safi na pana ikikaribisha wateja kufanya ununuzi kwa urahisi.

Nguzo mbili za usalama zimewekwa pembezoni mwa barabara ya kutembea karibu na jengo lenye nembo ya duka maarufu. zina mistari ya manjano kwa ajili mwonekano bora hasaa usiku. sakafu ina vigae vya saruji upande wa jengo na mawe ya lami upande wa barabara.

Ndani ya duka kubwa la rejareja matunda yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye meza ya maonyesho. Kuna machungwa, mapera na tufaha. Karibu kuna toroli ya ununuzi na wateja wanaonekana wakitembea wakichagua bidhaa. Mandhari inaonyesha mazingira safi yenye taa nyingi na bidhaa mbali mbali za kula.

Mbele yake kuna majiko ya gesi na umeme zilzopangwa kwa safu. Kila mmoja likiwa na karatasi ya bei. Taa za dari zinatoa mwangaza mkali na sakafu ni ya vigae safi vinavyongaa. Mazingira yanaonyesha mpangilio mzuri wa bidhaa kwa ajili ya wanunuzi.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa mchanganyiko, kuna baisikeli zilizosimama kwa mstari upande mmoja. Viti vya plastiki vimepangwa upande mwingine na kikapu cha ununuzi kiko sakafuni. Pembeni kuna kikapu kilichojaa mipira ya michezo. Mandhari yanaonyesha sehemu ya bidhaa za watoto na matumizi ya nyumbani.

Upande wa kushoto, rafu zimejaa paketi za biskuti na bidhaa nyingine za vitafunio zilizopangwa vizuri. Sakafu inaonekana kuwa safi na inavutia, nyuma yake rafu zingine zinaendelea mbali zikionyesha ukubwa wa duka na aina nyingi za bidhaa zinazopatikana kwa wateja, njia inaonekana pana na rahisi kupitia.

Kuna duka kubwa au maduka makubwa yaliyojaa bidhaa za utunzaji wa ngozi na nywele. Rafu ndefu zimejaza chupa za sabuni, shampoo, na lotion za aina mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri. Sakafu inaonekana kua safi na inameta, huu ni mwonekano wa kawaida ya sehemu ya urembo katika duka kubwa.

Inaonyesha mlango wa kuingilia wa duka kubwa la rejareja. Jina la duka limeandikwa kwa herufi kubwa nyeupe kwenye ishara ya kijani iliyowekwa juu ya mlango. Ndani ya duka, kupitia madirisha makubwa ya kioo, yanaonekana sehemu ya mboga na matunda na wateja wachache wakiwa wananunua. Mwangaza ndani ya duka unaonekana kuwa mzuri.

Hii ni sehemu ya duka kubwa inayouza bidhaa za usafi. Rafu ya kushoto imejaa chupa za sabuni ya kuoga yenye rangi ya machungwa huku upande wa kulia kuna bidhaa za usafi wa wanawake zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu. Toroli la ununuzi linaonekana likiwa na bidhaa na wateja wachache wanendela na ununuzi yao. Mazingira ni safi na yaliyo na mpangilio mzuri.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja mbele kuna friza yenye bidhaa zilizo gandishwa. Pembeni kuna vinywaji vya soda vilivyo pangwa kwa mpangilio mzuri. Mandhari inaonyesha mazingira yenye usafi na mwangaza mzuri kwa wateja.

Rafu ndefu zimejaa chupa za jwisi za rangi mbalimbali kama machungwa, kijani na zambarau zikiwa zimepangwa kwa utaratibu mzuri. Taa za dari zinamulika kwa mwangaza mkali na sakafu ni safi inayoakisi mwanga. Mazingira yanavutia kwa ulufi.

...inaonyesha ndani ya dukubwa au duka la nguo lenye meza ndefu zenye nguo zilizorundikana zikionyesha ofa kubwa za punguzo. Nyuma, rafu zimejaa bidhaa mbalimbali za nyumbani na vifaa vya elektroniki kama vile meza za gesi na oveni. Nguo zimechanganyikana zikisubiri wateja kuchagua. Inaashiria kuwa kuna mauzo makubwa yanaendelea.